Huu ni kituo cha kupoza umeme ambacho hutumika kusambaza na kudhibiti umeme . Inaonekana kuwa na miundo mirefu yenye nguzo na vifaa vya umeme kama vile vizuia joto na transfoma. Pia kuna wafanyikazi wawili waliovalia nguo za usalama wakifanya kazi karibu na hiyo vifaa.

Huu ni majengo yenye paa za kijani kibichi. Yanaonekana kuwa kama mabanda au ghala, yakiwa yamejipanga mbele ya mandhari ya wazi. Nyuma ya majengo haya, kuna safu ya miti na mbali zaidi kuna mlima au vilima.

Huu ni nguzo ndefu za umeme zikiwa zimesimama katika mandhari ya wazi zikibeba nyaya za umeme zinazopita juu ya ardhi. Anga lina mawingu meupe na buluu na chini kuna eneo la wazi linaloonekana kuwa na mimea au vumbi linalopaa angani kuelekea upande wa kulia.

Huu ni kituo cha umeme. Inaonekana kuwa na miundo mirefu ya chuma inayobeba nyaya za umeme na transfoma. Kituo hiki kinatumika kusambaza na kudhibiti umeme. Anga linaonekana kuwa na mawingu machache na ni ya bluu,

Huu ni kituo cha kupoza umeme au kituo cha kusambaza umeme ambapo wafanyakazi wa umeme wakiwa wamevaa vifaa vya usalama zenye neno safety na kofia ngumu za usalama wanafanya kazi. Mmoja wa hao wafanyakazi anaeleza kwa mkono wake kuelekea sehemu ya miundombinu ya umeme.

Hii ni kituo kidogo cha umeme. Inaonyesha miundo ya chuma, transfoma kubwa na nyaya za umeme zinazotumika kusambaza na kusimamia nguvu za umeme. Mandhari ni ya wazi kuashiria ni mchana .

Huu ni miundo mbinu ya njia ya umeme yenye voltaji ya juu. Inayoelekea mbali chini ya anga ya safi ya buluu. Inaonekana kuwa ni sehemu ya gridi ya taifa ya usambazaji wa umeme inayounganisha vituo vya umeme na vituo vikuu vya kusambaza nishati.

Hiki ni kituo cha umeme. Ni sehemu ya mradi wa Olkaria ambao unalenga kuwezesha usambazaji na nishati safi kutoka vyanzo vya jotoardhi na kuimarisha uhusiano kati ya sehemu za mashariki na magharibi.

Huu ni mnara mkubwa wa kusambaza umeme. Mnara huu umebeba unabeba nyaya za umeme zinazosambaza nishati ya umeme katika mbalimbali ikiwemo maeneo ya vijijini na mijini kenya na hata kuunganisha na nchi fulani.

Huu ni kituo cha kupoesha umeme. Ina miundo mirefu ya chuma inayobeba nyaya za umeme wa juu kutoka vituo vya kuzalisha umeme. Hizi ni waya zinazobeba umeme kutoka minara kwenda kwenye vifaa vya kituo cha kupoesha umeme.

Huu ni mitambo ya kuzalisha umeme wa joto ardhi. Mitambo hii inatumia joto la asili kutoka ardhini kuzalisha umeme na chanzo muhimu cha nishati safi na mandhari ya mjini.

Hili ni transforma kubwa ambao kina kifaa muhimu kinachotumika kubadilisha kiwango vya voltage ya umeme kwa ajili ya kusambaza au upokeaji, nyuma na pembeni mwa transforma kuna nguzo za umeme na nyaya za umeme zinazoonekana ambazo uweza kusafirisha umeme kutoka na kuenda kwa tranforma .

Huu ni kundi kubwa la watu wengine wao wakiwa wamevaa barakoa. Wamesimama nje chini ya mti, wanaonekana kuwa katika mazingira ya shule au tasisi fulani. Baadhi ya watu wamevaa sare za shule huku wengine wakiwa wamevaa nguo za kawaida zenye rangi mbali mbali kama vile nyekundu.

Huu ni kundi la watu wengi wakiwa wamevaa nguo nyeupe au nyepesi, wakicheza au kufanya maonyesho kwenye sakafu ya mbao ndani ya ukumbi mkubwa. Kuna watazamaji wengi walioketi kwenye viti vya kijani kibichi nyuma yao, wakishuhudia tuko hilo.

Huu ni mandhari nzuri inayoonyeshwa ziwa au mto mkubwa wenye maji tulivu, huku kukiwa na majengo marefu ya jiji yakionekana kwa umbali, upande wa pili wa maji. Miti na mimea mengine inaonekana kando ya ukingo za maji.

Huu ni mandhari mbalimbali ya asili na maeneo ya wazi. Juu ya kushoto, kuna eneo la wazi la kijani kibichi labda shamba au uwanja wa miti. Eneo la juu katikati, kijitu au moto mdogo unaopita katika nyasi ndefu na vichaka. Juu kulia, inaonyesha eneo la nyasi na vichaka labda karibu na maji au eneo lenye unyevu.

Huu ni eneo la makazi duni yanayoonekana kuwa Mathare. Inaonekana kuna nyumba nyingi zilizojengwa kwa mabati zikiwa zimekusanyika karibu na mto au mkondo wa maji wenye matope. Chini karibu na mto, kuna watu wachache wanaosimama au wanatembea.

Hili ni poromoko la maji lenye mandhari ya asili. Maji yanateremka kutoka juu ya miamba mikubwa yakizungukwa na mimea na miti yenye majani mabichi na kutengeneza mazingira tulivu na yenye kupendeza.

Huyu ni mwanaume amekaa chini akijaribu kuchota maji kutoka kwenye dimbwi chafu kwa kutumia mabomba na ndoo kadhaa za manjano na chupa za plastiki zilizo karibu naye. Maji yanaonekana kuwa machafu na mazingira yamejaa uchafu. Nyuma, kuna watu wengine mbali na majengo.

Huu ni njia ya mbao inayopita katikati ya mimea minene ikiwemo mitende na miti mingine ya msituni, njia hii inatumika kuwapa wageni fursa ya kutembea na kuona wanyama na mandhari ya asili kwa usalama na kwa utaratibu.

Huyu ni mwanamke anayepanda miti Kwa kutumia jembe huku wanaume watatu wakimtazama. Kuna mti mchanga karibu na shimo alilochimba na ndoo ya kumwangilia maji. Tukio hiki linafanyika nje katika eneo lenye miti na nyasi.

Huu ni simba jike akifungua mdomo wake akionyesha meno yake makali, labda akinguruma au akionyesha hasira yake. Mandhari inaonekana wazi ikiashiria ni mchana.

Huu ni mazingira ya makazi duni labda katika mtaa wa mabanda. Mbele kuna msichana mdogo amevaa sare ya shule akitembea au kukimbia kwenye ardhi yenye vumbi na matope huku kukiwa na kuku na vifaranga wakizurura karibu naye.

Huyu ni kifaru akitembea kwenye barabara ya vumbi katikati ya mandhari ya asili yenye vichaka na miti kwa mbali. Inaonekana kama eneo la wanyamapori au hifadhi ya wanyamapori. Mandhari ina wazi kuashiria ni mchana.

Hawa ni kundi la twiga , wakitembea kwenye nyasi ,chini ya anga la blue .Kuna twiga kadhaa na mmoja wao yuko mbele zaidi, na anaonekana wazi zaidi. mandhari inaonekana kuwa tambarare na yenye nyasi fupi.

Huu ni mtaa wa makazi duni. Unaonyesha nyumba zilizojengwa kwa karibu sana kwenye mteremko wa kilima. Paa za mabati zimetawala mandhari na kuna nguzo nyingi za umeme au mawasiliano zilizosimama kati ya nyumba. Eneo hili linaonekana kuwa na msongamano mkubwa wa watu na miundombinu isiyo rasmi.

Huyu ni mbuni aliyesimama katika mazingira yenye mimea mingi na miti. Mbuni huyu ana manyoya meusi na shingo ndefu na anaonekana kuwa ndani ya eneo lenye uzio au nyavu wa nyumba.

Huu ni mandhari ya asili yenye maporomoko ya maji yanayotiririka chini ya miamba na mimea. Upande wa kushoto kuna miti yenye mizizi mikubwa iliyofungamana na miamba. Mandhari yote inaonekana kuwa na msitu au eneo lenye mimea mingi.

Huyu ni paa aina ya rusa wa java anayejulikana pia kama Sudan. Paa hawa wanatoka katika visiwa vya Indonesia, wana mwili imara na miguu mifupi. Maskio yao ni makubwa na macho yao ni ya mviringo.

Haya ni mabomba ya maji yenye matatizo. Katika upande wa koshoto, bomba linaonekana kupasuka na maji yanaruka kwa nguvu kutoka kwenye tundu la mapasuko. Upande wa kulia, bomba lingine linaonekana kutoa mfuko au maji yenye shinikisho kubwa.

Hii ni njia iliyotengenezwa vizuri na inayopita katikati ya msitu mnene wa kijani kibichi. Njia hiyo inaonekana kuwa tulivu na imezungukwa na miti mirefu na mimea mengi pande zote mbili.

Huu ni uwanja wa ndege. Ni uwanja mkubwa, wa ndege wa kimataifa unao hudumia nchi mkuu na una ndege zinazo pangwa kwenye nchi zaidi ya msingi. Uwanja huu ulibadilishwa jina mwaka wa elfu moja, tisaini na sabini na nane.

Huyu ni mtu akitembea katika eneo la makazi duni. Inaonekana kuwa na uchafu mwingi na taka zilizotapakaa chini. Nyumba zilizojengwa kwa mabati au vifaa vingine visivyo rasmi vinaonekana nyuma. Mazingira yanaonekana kuwa machafu na yasiyo na mpangilio.

Huyu ni mtu akikusanya takataka karibu na mto au mkondo wa maji uliojaa uchafu. Mtu huyu amevaa kofia na nguo za kijani. Anaonekana akichukua uchafu kutoka kwenye rundo kubwa la uchafu lililoko kando ya maji na kuziweka kwenye mfuko mweusi.

Hawa ni ndovu, mdogo akicheza au akichimba vumbi la udongo mwekundu. Labda akijipoza, au kujikinga na wadudu. Ndovu huyu, anaonekana kuwa katika eneo lenye udongo. Na labda karibu na maji. Huku watu wakiwa nyuma kwa umbali.

Hawa ni watu watatu wanaoonekana kuwa wanaume wakisukuma troli iliyobeba mzigo mzito barabarani. Mbele yao kuna barabara na majengo yasiyokuwa na urefu mkubwa, na nyuma yao kuna magari yaliyoegeshwa. Mazingira yanaonekana kuwa ya mjini au soko lenye shughuli nyingi.

Huu ni eneo lililofurika maji llikiwa na majengo mbalimbali, kuna jengo la ghorofa kadhaa nyuma na mbele yake kuna nyumba ndogo kadhaa zilizojengwa kwa namna rahisi.

Hawa ni watu watatu wanaonekana pamoja. Mmoja amevaa sare ya kijeshi au uokoaji na anaonekana akifanya kazi karibu na maji na uchafu . Wengine wawili wako karibu na mti au mimea wakishughulika na uchafu au matawi. Eneo linaonekana kuwa na maji mengi yanayotiririka, labda mto au mkondo uliopasuka kutokana na mafuriko.

Huyu ni mtu akimwagia maji au kiowevu kingine kutoka kwenye chombo kinachofanana na ndoo au mtungi. Kwenye eneo kavu au lenye vumbi, inaonekana kama ananyunyuzia ardhi au kumwaga maji kwa kusudi fulani.

Hawa ni simba wawili wakiwa kwenye nyasi ndefu. Simba mmoja ana manyoa meusi shingoni na mwingine ana manyoya kahawia. Wanaonekana wamesimama karibu na kutazamana. Mazingira yanaonekana kuwa ya asili labda porini au hifadhi wa wanyama pori.

Huu ni mbala wawili au swara katika mazingira ya asili wakiwa karibu na gari la safari. Mmoja wa mbala ana pembe ndefu zilizopinda na mwengine ni mdogo pengine ndama.

Huyu ni mtu anayechota maji kutoka kwenye chanzo cha maji labda chemichemi au mkondo mdogo na kuyajaza kwenye ndoo mbili nyeupe. Eneo linaonekana kuwa la udongo na mimea.

Huu ni mkokoteni uliopakiwa mizigo unaoonekana kuwa taka au vifaa vya kusafirisha ukiwa umesimama kwenye reli. Watu kadhaa wako karibu na mkokoteni huo baadhi yao wakiwa wamevalia nguo za kujikinga.

Hawa ni nyati wawili wa kiafrika mmoja akiwa mbele na mwingine nyuma kidogo. Nyati wa mbele anatazama moja kwa moja na wote wawili wamesimama kwenye eneo lenye matope au maji.

Huyu ni mamba mawili wa kubwa ndani ya maji labda mto au ziwa. Mamba mmoja anaonekana kuwa mkubwa zaidi na yuko karibu na kingo ya maji huku mwingine akiwa karibu naye nusu ndani yake ya maji na nusu kwenye matope au mchanga wa kingo.

Huu ni bomba kubwa la maji au la gesi likipita juu ya ardhi. Bomba hili linaonekana kuwa limetengenzwa kwa chuma na lina viunganishi vyenye volt .Pande zote mbili limesimama juu ya nguzo au tegemeo la saruji upande mmoja.

Hawa ni kundi la watu wengi wakiwa wamevaa fulana zenya rangi angavu. Wamesimama karibu na mto au kijito katika eneo lenye mti au vichaka vingi. Inaonekana kama wanafanya kazi au utafiti fulani karibu na maji.

Huu ni gari likiwa barabarani, kando ya daraja kuu ambalo ni sehemu ya reli ya kisasa nchini Kenya. Daraja hilo linaonekana likipita juu ya ardhi , na anga la bluu lenye mawingu machache linaonekana wazi.

Huu ni mandhari pana yenye miti mingi na mimea mingine. Kuna sehemu za ardhi wazi na anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika na anga ni ya bluu ikionyesha ni mchana.

Huyu ni ndege majini anayeonekana akijaribu kukamata kitu au akitua kuruka kutoka majini, huku akisababisha mganyiko wa maji. Kuna mimea ya majini na tafakari ya ndege, na mazingira yenye uso wa maji.

Huu ni barabara yenye watu na basi . Basi hilo linaonekana likiwa limeandikwa prominent mbele. Watu kadhaa wanatembea barabarani na majengo yanaonekana pande zote za barabara.

Watu wawili wamesimama mbele ya basi la kijani na kuna bango lenye nambari arubaini na sita na sitini kimetandikwa juu yake. Watu hao wako barabarani au kwenye eneo la wazi lenye miti nyuma.

Hili ni barabara yenye magari na watu na karibu ya barabara hiyo kuna njia ya reli. Inaonekana kama kivuko cha reli, ambapo barabara na reli hukutana. Na kuna jengo ndogo karibu na reli.

Huu ni eneo lenye shughuli nyingi likiwa na mabasi mengi yaliyoegeshwa au yanayosubiri abiria. Nyuma ya mabasi kuna majengo kadhaa na miti kuashiria mazingira ya mijini au miji mdogo.

Hili ni matatu ambayo ni basi mdogo linalotumika kama usafiri wa umma nchini. Matatu hii ina rangi mchanganyiko ya buluu, nyekundu na nyeupe na inaonekana kuwa na stahili ya kipekee kama ilivyo kawaida kwa matatu nyingi za nchini.

Huu ni barabara yenye magari na watu, labda baada ya mvua au wakati wa mvua kidogo kwa sababu ya barabara yenye unyevunyevu. Katika sehemu ya mbele, kuna gari dogo jeupe.

Mandhari ya barabara labda jijini kuna matatu iliyoandikwa Festal juu yake kuna watu kadhaa wamesimama karibu na matatu hio na wengine wanaonekana kuingia au kutoka majengo yanaonekana nyuma ya matatu.

Hii ni barabara kuu yenye magari na mandhari ya kijani kibichi upande mmoja na majengo marefu upande mwingine. Inaonekana imepigwa kutoka ndani ya gari, ikionyesha kioo cha pembeni cha gari na barabara mbele yake.

Hili ni eneo lenye shughuli nyingi, labda karibu na kituo cha mafuta au kituo cha mabasi. Kuna watu kadhaa wamesimama karibu na magari ambayo yanaonekana kuwa matatu yenye rangi mbalimbali. Kituo cha mafuta chenye paa pana kinaonekana nyuma.

Huu ni mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi labda sokoni au kituo cha mabasi. Kuna magari ndogo la abiria maarufu kama matatu lenye rangi za kupendeza na Mistari ya rangi ya blue chungwa na nyeupe juu ya gari kuna ishara.

Huu ni mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi ikiwa na basi kubwa la rangi la manjano likiwa limeegeshwa upande mmoja. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea au kusimama karibu na basi hilo. Upande wa kushoto wa picha kuna majengo na miti na ishara yenye nambari.

Huu ni treni inayoonekana kuwa imeegeshwa au kutelekezwa nyuma ya uzio wa wavu wa chuma. Uzio huo unaonekana mbele na imefunika sehemu kubwa ikifanya iwe ngumu kuona treni vizuri. Treni yenyewe inaonekana kuwa na rangi nyepesi labda nyeupe au kijivu.

Hili ni matatu mbili nyeupe zikiwa zimeegeshwa barabarani, zikiwa na maandishi ya Beaverline na Mombasani upande wake. Nyuma ya matatu kuna majengo yenye mabango mbalimbali.

Barabara tulivu, labda wakati wa asubuhi au jioni. Kuna watu wachache wakitembea kando ya barabara kwenye njia za watembea kwa miguu. Barabara inaonekana wazi na ina mistari ya barabarani.

Hii ni mandhari ya mjini lenye basi la abiria, pikipiki, na kibanda cha biashara. Basi hilo lina rangi ya kijani na blue na limeegeshwa kando ya barabara . Mbele ya basi kuna pikipiki ya blue iliyosimama. Upande wa kulia, kuna kibanda cha kijani na njano.

Hii ni barabara pana, yenye magari, ikiwemo basi lililopakwa rangi na lori jeupe. likiendeshwa chini ya daraja au kivuko. Anga lina mawingu na kuna miti na miundombinu ya barabara kando ya barabara.

Huu ni basi ndogo la abiria maarufu kama matatu likiwa limeegeshwa barabarani. Matatu haya yana rangi ya bluu na machungwa. Kuna watu kadhaa wamesimama karibu na matatu hilo likionekana kuwa ni eneo la mjini.

Huu ni basi la abiria likionekana kuwa ni la kampuni ya Hoppa likiwa limeegeshwa barabarani. Watu kadhaa wako karibu na basi hilo, wengine wakionekana kuingia au kutoka ndani ya basi.

Huu ni treni ikipita nyuma ya ua au waya huku watu na miti ikionekana kwa umbali. Treni inaonekana kuwa na rangi nyepesi na kuna nyasi na mimea mingine kando kando ya njia ya reli.

Hii ni mandhari ya barabara ikiwa na ishara mbalimbali. Kuna bango lililo na ishara ya 33 na linaweza kuashiria nambari ya njia ya mabasi au kituo kingine. Sehemu ya mbele ya basi kubwa la abiria la rangi ya buluu inaonekana upande wa kulia.

Huu ni mandhari ya barabara inaonekana kua kuna gari imesimama barabarani na kuna watu kadhaa wamesimama karibu nayo, nyuma ya matatu majengo marefu na miti yanaonekana kuashiria mazingira ya mjini.

Huu ni mandhari ya barabara yenye watu na matatu kadhaa ambazo ni magari ya usafiri wa umma nchini. Matatu hizo zimeegeshwa kando ya barabara mbele ya majengo moja wapo likiwa na ishara ya watu wanatembea karibu na matatu hizo huku baadhi yao wakiwa wamevalia barakoa.

Huu ni barabara kuu yenye njia nyingi. Kuna magari kadhaa barabarani baadhi yakienda upande mmoja na mengine upande mwingine. Pia kuna taa za barabara na miti upande wa barabara. Kwa mbali kuna majengo na miundo mengine.

Huu ni msongamano wa magari, magari kadhaa ikiwemo gari la kifamilia la rangi ya fedha na mabasi mawili ya abiria yenye rangi tofauti yakionyesha shughuli za usafiri. Pikipiki au boda boda inaonekana katikati ya magari, ikionyesha aina nyingi ya usafiri inayotumika.

Huu ni barabara yenye watu na mabasi. Mbele kuna mwanaume anayetembea. Amevaa fulana ya mistari ya bluu na suruali ya bluu. Upande wa kulia, kuna basi kubwa la abiria na nyuma yake kuna basi lingine.

Barabara yenye shughuli nyingi ikiwa na msongamano wa magari kama vile malori, mabasi na magari madogo na majengo marefu upande mmoja wa barabara na miti upande mwingine. Inaonekana kama ni mandhari ya mji wakati wa mchana.

Huu ni barabara yenye shughuli nyingi, ukiwa na magari kadhaa na ishara ya barabarani. Ishara ya barabarani yenye umbo la pembetatu nyekundu yenye picha ya mtu anayevuka barabarani, ikiashiria kivuko cha waenda kwa miguu.

Huu ni barabara yenye magari mengi yakiwa yameegeshwa au yakisonga polepole na pia kuna majengo na miti kwa nyuma. Inaonekana kama ni eneo la mjini lenye shughuli za kawaida za barabarani.

Huu ni barabara enye shughuli nyingi na magari mengi ikiwemo mabasi na magari mengine, kuna mejengo marefu upande wa kushoto na kulia wa barabara na pia kuna watu, wanaotembea kando ya barabara.

Huu ni barabara au njia ya reli yenye watu wachache na miti pembeni. Inaonekana kuwa ni eneo la mijini au viungani mwa mji na majengo yanaonekana kwa umbali. Watu wachache wanaonekana wakitembea kwenye njia hiyo.

Huu ni barabara yenye magari na watu wanaotembea. Kuna magari kadhaa barabarani ikiwemo gari jeupe ndogo, lori la saruji na lori la kubeba mizigo la rangi ya kahawia. Watu wawili wanaonekana wakitembea kando ya barabara mmoja akiwa amevaa kofia na begi mgongoni na mwingine akiwa amevaa nguo za rangi za samawati.

Huu ni mandhari ya mtaa ya jiji inaonyesha majengo ,magari ya abiria yenye maandishi kama Nakuru City na Kenya Sacco pamoja na watu wanaotembea au kusubiri.

Hii ni barabara yenye mvua na hata baadaa ya au mvua ikiendelea. Lina magari kadhaa barabarani yakiwemo mabasi mawili na gari jeupe pia kuna kichaka ya kijani kibichi katikati ya barabara na guzo za taa

Hili ni basi ndogo au matatu lililosimama kando ya barabara yenye shughuli nyingi mjini. Matatu lina rangi nyeupe na lina maandishi ya, sandpal, juu yake. Kuna watu wakitembea kando ya barabara na majengo yanaonekana nyuma. Inaonekana kama siku ya kawaida kwenye shughuli nyingi mjini.

Hii ni maadari ya barabara yenye shughuli, karibu na basi kuna watu kadhaa wakitembea na wengine wamekaa, mmoja wa watu anaonekana ameshika simu. Upande wa kulia kuna barabara nyembamba yenye watu wengi wanakutembea.

Hili ni eneo lenye shughuli nyingi mjini. Kuna watu wengi wakitembea barabarani, mabasi yaliyoegeshwa kando ya barabara na majengo yenye mabango ya matangazo. Pia kuna matatu yenye picha kubwa la mwanamke. Watu wanaonekana wakiendelea na shughuli zao za kila siku katika mazingira ya jiji.

Huu ni mfumo wa mapomba kuna mtandao wa mapomba ya chuma yalioundwa kusafisha maji, kezi au vifaa vingine. Kuna viunganishi mbali mbali na vali zinazotumika kutibidi mrimko na shinikizo ndani ya mfumo.

Haya ni mabomba makubwa kadhaa yenye rangi ya bluu yakiwa yamepangwa kando kando, labda yakisubiri kusafirishwa au yakiwa yamewekwa tayari kwa matumizi ya mfumo wa maji au mfereji wa maji.

Huyu ni kivuli cha mtu kando na sehemu inayoonekana kama maji au eneo lenye unyenyevu huku kukiwa na maeneo yenye rangi mbalimbali na muundo usio wazi nyuma. Mandhari inaonekana kuwa na rangi tofauti na muundo usio na uhakika labda ukuta au ardhi yenye mawe.

Huu ni kiunganisho cha bomba chenye vali ya kudhibiti mteremko. Bomba limeunganishwa kwa kutumia viungo vya buluu pande zote mbili na vali. Maji yanaonekana yamemwagika karibu na hiyo bomba.

Huu ni rundo kubwa la takataka au jaa la takataka. Inaonekana kama eneo lililochafuliwa na takataka nyingi zilizotupwa ovyo ovyo zikiwemo plastiki na uchafu mwingine. Mandhari inaonyesha hali isiyo safi na huweza kuashiria masuala ya usafi wa mazingira.

Huu ni ngazi za ndani zenye mfuniko mweupe, kisha kuna pipa la buluu karibu na ngazi. Upande wa kulia kuna mfumo mweusi wa takataka umewekwa juu ya ndoo nyeupe.

Huu ni tanki kubwa la maji la rangi ya bluu iliyokolea lenye maandishi Premier yaliyochapishwa juu yake. Pembeni yake, kuna kitu kingine cheusi ambacho kinaonekana kama chombo kidogo au mfuko mweusi.

Huu ni mandhari ya barabara au njia yenye majengo kando kando. Kuna watu na labda magari yanayoonekana barabarani, ikionekana kama iliyopigwa kutoka juu, labda na kamera ya usalama au ndege isiyo na rubani.

Hii ni eneo lenye ujenzi pengine la mradhi wa maji au mabomba makubwa. Kuna mabomba kubwa la blue likiwa limewekwa chini na wafanyikazi wawili wanaonekana wakifanya kazi karibu nalo. Mmoja wao amevaa kofia ngumu ya manjano.

Huu ni mfumo ya mabomba yenye bomba nyingi za maji zilizounganishwa kwenye mabomba kuu au mfumo wa usambazaji. Baadhi ya bomba hizo zina mpira iliyounganishwa. Inaonekana kama mfumo wa umwagiliaji au usambazaji wa maji kwa matumizi tofauti.

Huu ni kituo cha kusukuma maji taka . Inaonyesha mabomba makubwa ya samawati na vali zinazotumiwa kusukuma maji taka kutoka sehemu za chini kuenda sehemu za juu wakati mfumo wa mvutano hauwezekani.

Huu ni mfumo tata wa mabomba labda ya mfumo ya mabomba au joto. Mabomba haya yanaonekana kuwa yametengenezwa kwa chuma na yamepangwa kwa usawa na wima yakipishana na kuunganisha kwa njia mbalimbali.